Watu vilema wacheza mpira wa miguu kwenye uwanja usio na nyasi. Wamevaa shati ya rangi tofauti kuleta ukuaji wao wa timu tofauti, aliye na kizibao jekundu ameupiga mpira huo.

Kwenye darasa kunaonekana kupangwa kwa madeski kwa vikundi vya wanafunzi, juu ya deski moja kuna makaratasi inayoonekana kuwa ya wanafunzi waliofanya mtihani, meza nyingine ina vitabu na mna kiti ya plastiki kuonyesha ni mahali pa mwalimu kukaa.